Wananchi wengi wakike na wakiume, ambao ni vijana wamekusanyika kwenye eneo maalumu wakifundishwa jinsi ya kutunza mazingira, kama vile kupanda miti pia kujishughulisha kwenye shughuli mbalimbali za uzalishaji.

Elimu ya watu wazima ambao wapo kwenye chumba maalumu kwajili ya kujifunza pia mwalimu wao anaandika na kuwaelekeza baadhi yao wamesimama wakiangalia kile wanacho elekezwa.

Sehemu ambapo wanawake waliovaa mavazi maalumu kama vile ya kimaasai, ambapo mmoja wao ni mkufunzi wao anawaelekeza namna ya kutumia cherehani.

Watu wengi wa kike na wa kiume wamekaa kwenye viti, wakisikiliza kile wanachoelekezwa na mkufunzi wao aliyesimama mbele. Elimu hii ni muhimu kwao ili waweze kupata maarifa kwa ajili ya kwenda kuyatumia kwenye maisha yao.

Elimu ya watu wazima ambao wamekaa kwenye viti, ambao wameshikilia vitabu wakijifunza, pia yupo mwalimu ambaye anapita kuwaelekeza ili waweze kuelewa vizuri.

Mfumo wa kisasa wa taa nyingi zilizoungwanishwa vizuri, ambao umewekwa katika eneo la maonesho, watu wengi wame kusanyika wanaangalia.

Watu wengi waliokaa kwenye viti pia wameweka maji na vijitabu vidogo juu ya meza zilizo mbele yao, pia mkufunzi amesimama katikati akiwaelezea.

Wananchi wengi wa kike na wa kiume wamekaa kwenye viti, huku wakufunzi wengi wamesimama mbele wakiwaelekeza juu ya usafi, utunzaji wa mazingira na kilimo bora.

Sehemu ya maonyesho ambapo zipo taa nyingi ndogondogo, zilizounganishwa vizuri, watu wengi wanaangalia namna ya kuunganisha mfumo huo mzuri kwa ajili ya kwenda kuutumia.

Vijana wa kike na kiume waliovaa mavazi tofauti tofauti ambao wanaangalia

Watu wazima wengi ambao wamekaa kwenye viti. Pia kiongozi wao anawaongoza katika kikao hicho, na pia wanaelekezana mambo mbalimbali kwa ajili ya maendeleo.

Watu wazima wengi wamekaa kwenye viti ambao wanaelekezwa na mkufunzi wao, pia baadhi yao wanaandika kile wanachojifunza.

Wadau mbalimbali ambao wanapiga picha ya pamoja baada ya kufanya kikao. Ambapo wamejadili mambo mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya ofisi na kampuni yao.

Chumba cha darasa ambapo watu wazima wengi wanafundishwa kusoma na kuandika, mmoja wao ameenda mbele akiandika pia mwalimu wao anawasimamia.

Watu wengi waliokaa kwenye viti ambao wanafundishwa semina na mkufunzi, aliesimama katikati pia wamewekewa maji kwenye juu ya meza ili waweze kuyatumia.

Elimu ya watu wazima ambao wamevaa barakoa wa kike na wa kiume wamekaa kwenye viti baadhi yao wanaandika, wapo wanafundishwa semina mbalimbali juu ya jambo fulani.

Wadau mbalimbali wamekaa ndani ya chumba maalumu, wakifanya semina na kuelekezana juu ya jambo fulani huku msimamizi ambaye anawafundisha amesimama mbele.

Watu wengi wamekusanyika kwenye ukumbi mkubwa, wakielekezwa juu ya jambo fulani ili waweze kwenda kuitumia katika maisha yao elimu hiyo.

Duka kubwa lakujihudumia ambapo kuna sehemu ya vitabu vingi vilivyopangwa vizuri vinavyouzwa bei tofautitofauti, ambapo mteja anaangalia ili aweze kuchukua na kwenda kulipia.

Eneo la shule ya msingi ambapo kuna bendera nyingi ziliofungwa kwa minyororo, ambapo wanafunzi hutumia kwa ajili ya kucheza, pia upo uwanja mkubwa wa kufanyia shughuli mbalimbali.

Sehemu ya shule ya chekechea yenye jengo moja la ghorofa ambalo lina madarasa ya wanafunzi lililojengwa vizuri na kupakwa rangi ambalo lina madirisha ya vioo. Pia eneo la nje lina madhari nzuri ya kuvutia na bembea za watoto.

Sehemu ya shule ya chekechea ambapo zipo bembea kwa ajili ya watoto, pia na michezo mingine na uwanja kwa ajili ya watoto hao waweze kufurahi na kupenda kusoma.

Shule ya kisasa ya chekechea yenye jengo kubwa la ghorofa moja, lenye madirisha ya vioo, pia chini kuna bembea zilizowekwa kwenye majani yaliyotengenezwa vizuri, kwa ajili ya watoto kucheza.

Shule ya chekechekea ambapo sehemu ya nje ipo michoro mbalimbali ya katuni, ambayo inawavutia watoto ili waweze kujifunza vizuri, kusoma na kuandika.

Eneo la shule la chekechea ambapo yapo madarasa kwa ajili ya watoto, pia zipo sehemu kwa ajili ya kucheza na uwanja ili watoto waweze kucheza michezo mbalimbali.

Shule ya chekechea ambapo sehemu ya nje kuna bembea kwa ajili ya watoto na uwanja mzuri wenye uoto wa asili, majani yake ya kijani ambapo pia kuna majengo kwa ajili ya wanafunzi kufundishwa.

Mashine ya kilimo iliyo ndani ya banda, yenye mimea inayotumia maji bila udongo, iliyopandwa katika mabomba mapana yenye rangi ya kijivu, yaliyo na matundu juu yenye rangi nyeusi, na huku mimea hiyo ikiwa imepandwa ndani ya vikopo vyenye rangi nyeusi.

Sehemu ya shule ya msingi yenye madarasa mengi yaliyojengwa vizuri, piayamepakwa na kuchorwa picha mbalimbali za maandishi yanayowavutia na kuwafundisha wanafunzi. tanzania.

Shule ya msingi yenye madarasa mengi mazuri ya ghorofa. Yenye madirisha ya vioo, ambapo eneo la nje limetengenezewa na kupandwa maua mengi mazuri yanayopendeza.

Sehemu ya shule ya msingi ambapo kuna ofisi kwajili ya walimu, pia yamewekwa mafaili mbalimbali, kwa ajili ya kutunza kumbukumbu na taarifa za wanafunzi pia vipo viti na meza.

Sehemu ya shule ya msingi ambapo kuna madarasa mengi; yaliyojengwa vizuri na kupakwa rangi, ambayo ndani yake kuna viti na meza kwa ajili ya wanafunzi kukaa na kufundishwa. Pia vipo vyumba vinavyotumiwa kwa ajili ya ofisi za walimu.

Sehemu ya shule ya msingi ambapo kuna madarasa mengi kwa ajili ya wanafunzi kukaa na kufundishwa, pia eneo la nje limewekewa maua kwa ajili ya kuleta mandhari nzuri.

Shule nzuri yenye majengo ya ghorofa yaliyojengwa kisasa ambapo eneo la nje lina uoto uliopandwa vizuri kama vile maua yanayopendeza, hii ni mandhari nzuri ya kuvutia.

Kitabu chenye picha na maandishi kwa ajili ya wanafunzi wa darasa la kwanza kwenye shule ya msingi, waweze kujifunza vizuri kusoma na kuandika ili waweze kuelewa vizuri.

Chumba kikubwa cha kisasa cha darasa kwenye shule ya msingi chenye viti vilivyo tengenezwa vizuri na kuwekewa meza ili wanafunzi waweze kuvikalia na kufundishwa.

Jengo kubwa la ghorofa la shule ya msingi lenye madarasa na ofisi kwa ajili ya walimu, pia eneo la nje lina maua yaliotengenezwa vizuri yanayomwagiliwa kwa ajili ya kuvutia na kuleta mandhari nzuri.

Chumba cha darasa kwenye shule ya msingi ambapo wanafunzi wengi wamekaa kwenye viti wakimsikiliza mwalimu wao aliye andika ubaoni pia baadhi yao wanaandika.

Kitabu kinachotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, kama vile darasa la kwanza na chekechea kwa ajili ya kujifunza namna ya kusoma na kuandika, chenye picha nzuri ili waweze kuvitumia na kuelewa vizuri.

Mwalimu wa somo la hisabati kwenye shule ya msingi, amesimama mbele ya wanafunzi ambao wamekaa kwenye viti, waliovaa sare za shule kama vile mashati meupe na kaptura nyeusi.

Wanafunzi wa shule ya msingi wavulana na wasichana, wamekaa kwenye madawati wakiandika. Na wengine wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mwalimu wao aliyesimama mbele.

Daftari maalumu lililochapishwa, ambalo hutumiwa na wanafunzi wa darasa la chekechea na la kwanza kujifunza somo la hisabati; ambalo limesahihishwa, hii inaonyesha mwanafunzi huyu ameelewa vizuri.

Daftari maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya wanafunzi wa chekechea waweze kujifunza somo la hisabati ambalo lina michoro pia ili kuwawezesha kuelewa vizuri somo hilo.

Chumba cha darasa kwenye shule ya msingi, ambacho ukutani zimebandikwa majina ya siku za wiki ili watoto waweze kujifunza maandishi hayo ya kingereza.

Mafaili yaliyopangwa juu ya kabati ndani ya ofisi kwenye shule ya msingi, ambapo yametunza kumbukumbu mbalimbali za wanafunzi.

Mwalimu amesimama mbele akifundisha wanafunzi wa shule ya msingi, ambao wamekaa kwenye viti wakimsikiliza na wengine wakiandika pia darasa hili ni la kisasa.

Shule ya msingi iliyojengwa, yenye majengo machache ambayo imezungukwa na uoto wa asili wenye miti mirefu ya kijani na majani mengi ambapo pia kuna bembea kwa ajili ya wanafunzi.

Sehemu ya shule ya msingi ambapo mwalimu wa kike ambaye anaandika ubaoni somo la kuandika. Hii inasaidia ili watoto waweze kuelewa vizuri.

Vitabu vingi vya hadithi mbalimbali ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, ili waweze kujifunza vizuri na pia waweze kuelewa kusoma na kuandika.

Sehemu ya shule ya msingi, ambapo yapo majengo mengi. Moja wapo ni la ghorofa moja, ambapo yapo madarasa kwa ajili ya wanafunzi kukaa na kufundishwa.

Chumba cha darasa kwenye shule ya msingi ambapo wanafunzi wengi wamekaa kwenye viti wakimsikiliza mwalimu wao ambaye amesimama mbele pia ameandika ubaoni.

Kitabu cha shule ya msingi kinachotumiwa na wanafunzi wa darasa la kwanza, cha somo la kiswahili ambapo kina picha na maandishi yanayowasaidia ili waweze kujifunza kusoma.

Chumba cha maabara kwenye shule ya sekondari ambacho kina meza kubwa, kwa ajili ya kutumiwa na wanafunzi katika shughuli za majaribio ya kisayansi pia zipo kabati kwa ajili ya kuhifadhia vifaa.

Chumba cha darasa ambapo walimu wanaosimamia mtihani wa taifa, wanaandaa mitihani iliyofungwa kwenye karatasi maalumu kwa ajili ya kuwagawia wanafunzi waliokaa kwenye viti.

Chumba kwenye shule ya sekondari, kwa ajili ya kujifunzia vifaa vya kieletroniki kama vile kompyuta nyIngi mpakato zilizopangwa juu ya meza, ambapo pia kuna viti ili wanafunzi waweze kukaa.

Chumba cha maabara, kilichotengenezwa vizuri chenye stuli na meza, ambazo katikati yapo mabomba kwa ajili ya kuleta maji ili wanafunzi waweze kutumia kufanya majaribio mbalimbali ya kisayansi.

Wasimamizi wa mitihani ya taifa wanaiandaa kwa ajili ya kuwagawia wanafunzi wengi waliokaa kwenye viti ndani ya darasa ili waweze kaifanya.

Kitabu cha somo la baiolojia ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa kidato cha nne kwa ajili ya kujifunza somo hilo ambacho kina picha na michoro kwa ajili ya kuwawezesha kuelewa vizuri.

Sehemu ya maktaba kwenye shule ya sekondari. Ambapo mwalimu anachagua vitabu, kwa ajili ya kwenda kuwafundisha wanafunzi wake. Pia ndani yako kuna viti na meza kwa ajili ya kujisomea.

Chumba cha maktaba kwenye shule ya sekondari, ambapo mwalimu anachagua na kuangalia kitabu sahihi kwa ajili ya kwenda kuwafundishia wanafunzi wake darasani.

Bwalo lenye vitanda ambavyo vimewekewa magodoro na kutandikwa vizuri, pia ipo meza na viti kwa ajili ya wanafunzi kukaa na kujisomea; ambapo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kulala.

Chumba cha maabara ya kisasa kwenye shule ya sekondari. Ambacho kinameza zenye mabomba yaliyounganishwa vizuri kwa ajili ya kutoa maji, pia zipo kabati kwa ajili ya kuhifadhia vifaa.

Sehemu ya ofisi kwenye shule ya msingi ambapo mwalimu anamfundisha mwanafunzi ili aweze kuelewa somo hilo. Pia vipo vitabu vingi vimewekwa juu ya meza.

Walimu waliokua wanasimamia mitihani wanaifunga baada ya kuikusanya kutoka kwa wanafunzi ili ikapelekwa kwenda kusahihishwa.

Bweni kubwa linalotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kulala, limewekewa vitanda vingi vilivyopangwa vizuri vilivyo na magodoro yaliyotandikwa shuka nyekundu.

Mwalimu wa kiume aliyevaa sutui yenye rangi nyeusi amesimama mbele akiwafundisha wanafunzi mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ili waweze kuelewa vizuri elimu hii kwa vitendo ni muhimu sana.

Sehemu ya shule ya sekondari, ambayo pia, kuna nguo nyingi zilizoanikwa ambazo ni za wanafunzi, pia yapo madarasa na ofisi kwa ajili ya walimu.

Sehemu ya shule ya sekondari ambapo yapo madarasa mengi yaliyowekewa madirirsha ya vioo, pia ndani yake kuna viti na meza ambapo eneo la nje limezungukwa na miti mingi ya kijani.

Jengo zuri la ghzorofa moja , la shule ya sekondari ambapo yapo madarasa mengi , kwaajili ya wanafunzi kukaa na kufundishwa, pia zipo ofisi za walimu, maktaba na maabara.

Chumba cha maabara kilichotengenezwa vizuri chenye madirisha makubwa ambapo ndani yake kuna meza zenye mabomba na sehemu ya kuunganishiwa gesi, ili wanafunzi watakapoingia kuvitumia waweze kujifunza vizuri kwa vitendo masomo mbalimbali kama vile: biolojia, kemia na fizikia.

Chumba cha maabara kwenye shule ya sekondari ambapo mwalimu anachanganya kemikali mbalimbali akiwaekeleza wanafunzi, hapa wanajifunza kipindi cha somo la kemia kwa vitendo.

Chumba cha maabara kwenye shule ya sekondari, chenye meza nyingi zilizopangwa vizuri. Pia pembeni yapo mabomba kwa ajili ya maji ili waweze kujifunza vizuri masomo yao kwa vitendo.

Chumba cha maktaba kwenye shule ya sekondari ambapo vipo vitabu vingi vilivyopangwa vizuri vya masomo mbalimbali, pia wanafunzi wanaangalia ili waweze kwenda kujisomea.

Shule ya sekondari, ambapo mwalimu yupo ndani ya ofisi amekaa kwenye kiti na madaftari yapo juu ya meza, akisahihisha kazi alizowapatia wanafunzi.

Chumba kikubwa, ambapo wanafunzi waliovaa sare za shule, wamekaa kwenye viti, wakifanya mtihani, ambao pia wanasimamiwa na walimu wao waliovaa suti.

Kitabu cha somo la kemia ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa kidato cha tatu kwa ajili ya kujifunza ili waweze kuelewa vizuri, pia kina picha na maandishi yanayo wasaidia waweze kuelewa.

Wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari ambao huvaa za shule kama vile nyekundu na bluu ambapo wanaandika mtihani ambao wanasimamiwa na mwalimu wao.

Walimu na wasimamizi wa mitihani , ambao wanaiandaa kwa ajili ya kwenda kuipeleka kwa wanafunzi, ili waweze kuifanya na kuwapima ufahamu wao.

Chumba cha maabara kwenye shule ya sekondari ambacho hutumiwa na wanafunzi kujifunza kwa vitendo masomo mbalimbali kama vile: fizikia, biolojia na kemia kilicho na meza zenye mabomba yanayoweka maji.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo kikuu, wanamsikiliza mkufunzi wakiwa wamekaa ndani ya chumba cha darasa, baadhi yao wamefungua kompyuta zao mpakato, pia wanaandika kile wanachojifunza.

Wanafunzi wengi wa kike na wa kiume, waliokaa kwenye viti ndani ya darasa kubwa la chuo kikuu, ambapo mkufunzi amesimama mbele yao anawafundisha, wote wako makini wakimsikiliza na wengine wanaandika.

Wanafunzi kwenye shule ya msingi waliokaa kwenye madawati ndani ya chumba cha darasa, ambao wamevaa nguo zinazofanana pia mwalimu wao anawafundisha baadhi yao wanaandika.

Wanafunzi wengi wa kike na wa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya darasa kubwa la chuo kikuu, wakimsikiliza mkufunzi na kuandika kile wanachojifunza pia baadhi yao wanatumia simu zao.

Wanafunzi wengi katika chuo kikuu, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba kwa ajili ya kujisomea, ambao wanatumia kompyuta mpakato ili waweze kujifunza masomo yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu ambao baada ya hafla ya mahafali, wana piga picha ya pamoja; huku wakirusha kofia zao na huku wamevaa majoho.

Sehemu ya chuo kikuu ambapo wanafunzi wengi ambao ni watu wazima wa kike na wa kiume wamekaa kwenye viti wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele, huku wakiangalia kile anachowaelekeza.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu wanajifunza namna ya kutumia kompyuta zilizowekwa juu ya meza; ambao wanajadili, pia wengine wamesimama.

Chumba cha darasa cha wanafunzi wa chuo kikuu ambao wamevaa mavazi ya tofautitofauti, waliokaa kwenye viti. Wengine wanaandika wakimsikiliza mwalimu kwa makini, mkufunzi aliyesimama mbele.

Wanafunzi wa chuo cha kati, wamekaa ndani ya darasa ambao wamevaa tisheti zinazofanana zenye rangi ya machungwa pia mkufunzi wao wamevaa koti akiwaelekeza njia mbalimbali za kisasa.

Wanafunzi wa chuo wamekaa eneo la nje ya madarasa yao wanajifunza na wanajadili masomo yao ili waweze kuelewa vizuri, mmoja wao ameshikilia kompyuta.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu ambao ni watu wazima wamekaa kwenye viti na wameweka madaftari yao juu ya meza wakimsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbeke yao.

Chumba kikubwa ambapo wanafunzi wa chuo kikuu wa kike na wa kiume waliovaa mavazi tofautitofauti, mkufunzi wao yuko mbele akiwaelekeza masomo yao; pia baadhi yao wanaandika na wengine wanasikiliza kwa makini.

Sehemu ya chuo kikuu ambapo mkufunzi amekaa kwenye kiti ndani ya ofisi yenye vitabu mbalimbali pia kuna kompyuta iliyowekwa juu ya meza.

Vijana wa kike waliovaa tisheti zinazofanana ambao wanajifunza namna ya kunyoa nywele za wanaume ambapo wapo kwenye chumba wakifanya shughuli hiyo.

Ukumbi mkubwa wa kisasa ambao umetengenezwa vizuri, pia vipo viti vingi vyenye rangi nyekundu ambavyo vimekaliwa na watu wengi waliokusanyika kwenye ukumbi huo, pia katikati amesimama mtu anayeongoza hafla hiyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa kike na wa kiume waliovaa majoho yenye rangi nyeusi na wekundu katikati, wanarusha kofia zao baada ya kuhitimu masomo yao.

Ukumbi mkubwa wa kisasa uliyojengwa vizuri, ambao una viti vyekundu, ambavyo vimetengenezwa vizuri, watu wengi wamekaa kwenye chumba hicho wakimsikiliza kiongozi aliyesimama mbele.

Chumba kikubwa kilichotengenezwa vizuri chenye meza zilizopangwa vizuri; ambapo wanafunzi wengi wa chuo kikuu: wa kike na wa kiume wanatumia kwa ajili ya kusoma ili waweze kujiandaa na mitihani yao na waweze kuelewa masomo yao.

Vijana wa kike waliovalia tisheti za rangi ya kijani zinazofanana

Wanafunzi wa chuo cha kati waliovaa mavazi yanayofanana ,wamekaa ndani ya chumba kikubwa chenye viti na meza, ambapo wanafanya mtihani ili waweze kumaliza masomo yao.

Sehemu ya chuo kikuu, ambapo wanafunzi wengi wamekaa kwenye viti, baadhi yao wamesimama wakijadili masomo yao, pia mmoja anatumia kompyuta.

Chumba kikubwa cha maktaba, pembeni vimewekwa vitabu pia katikati vipo viti vingi ambapo wanafunzi wako kimakundimakundi wakijadili; pia yupo mkufunzi na wengine pia wamekaa kwenye kompyuta wakiwaangalia wanafunzi hawa.

Wanafunzi wengi wa kike na wakiume wapo ndani ya chumba kikubwa kwenye chuo kikuu wakifanya mtihani, pia yupo mkufunzi aliyevaa koti jeupe akiwasimamia.

Eneo la chuo ambapo ipo hosteli, pia wanafunzi baadhi yao ni wakike wamekaaa kwenye vitanda wengine wamelala wakitumia simu zao .

Chumba kikubwa cha darasa kwenye chuo kikuu ambapo mkufunzi amesimama mbele akiwafundisha wanafunzi waliokaa kwenye viti, ambao ni wa kike na kiume baadhi yao wanatumia simu zao, wengine wanaandika.

Darasa kubwa la muadhara lililojengwa vizuri ambalo limewekewa viti na meza, kwa ajili ya wanafunzi wengi waliokaa wakimsikiliza mkufunzi.

Wanafunzi wegi wakike na wakiume wamekaa kweye viti ndani ya darasa kwenye chuo kikuu, ambao wengi wao wanaandika na kusikiliza kwa makini kile wanachofundishwa.

Chumba maalumu ambapo wanafunzi wa kike na wa kiume wamekaa kwenye viti wakismsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele, akiwaelekeza ili waweze kuelewa masomo yao.

Moja ya chumba cha hosteli kwenye chuo kikuu ambapo wapo wanafunzi waliokaa kwenye vitanda vyao, pia zipo nguo zimetundikwa ambapo mmoja wao anaziangalia huku anachukua.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokaa kwenye viti, wakimsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbele yao, akiwaelekeza masomo yao ambao baadhi yao wanaandika na wengine wameshikilia simu zao.

Chumba kikubwa kwenye chuo kikuu, ambapo wanafunzi wamekaa kwa makundi makundi wakijadili masomo yao, huku mbele wapo waalimu wao ambao ni wakufunzi.

Wanafunzi wengi wa kike na wa kiume wamekaa kwenye viti ndani ya darasa kubwa, ambalo pia baadhi yao wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mkufunzi.

Chumba cha kisasa chenye kompyuta kubwa zilizowekwa juu ya meza, wapo wataalamu na wanazuoni wamekaa ndani hapo wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele.

Chumba kikubwa kwenye chuo kikuu ambapo wanafunzi wengi wakike na wakiume wanaoandika na wengine wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mkufunzi.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwenye viti, wakijifunza namna ya kutumia tarakirishi zilizowekwa juu ya meza, elimu hii ni muhimu kwao ili watakapohitimu, kwenda kujiajiri.

Chumba maalumu kwa ajili ya wanafunzi wa chuo kujifunza namna ya kutumia kompyuta ambapo wapo wamekaa kwenye viti wakitumia vifaa hivyo.

Wanafunzi wa kike watatu na mmoja wa kiume, wamekaa pamoja wakijadili masomo yao, mmoja wao anatumia kompyuta. Pia hii ni njia nzuri ya kuwasadia ili waweze kuelewa vizuri.

Mkufunzi akifundisha wanafunzi wengi wa chuo kikuu, ambaye ameweka kompyuta ambayo pia ukutani inaonesha kile anachowaelekeza. Ambapo baadhi yao wanaandika na wengine wanasikiliza kwa makini.

Chumba cha muhadhara kwenye chuo kikuu ambapo wanafunzi wengi wa kike na wa kiume wamekaa kwenye viti wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele akiwaelekeza, elimu hii ni muhimu sana kwa ajili ya kuandaa wataalamu mbalimbali kwenye nchi.

Wanafunzi wa kiume na wa kike wa chuo kikuu wamekaa sehemu ya nje ya madarasa yao; baadhi yao wanatumia simu na wengine kompyuta wakijadili masomo yao ili waweze kuelewa vizuri.

Wanafunzi wa kike na wa kiume katika chuo cha ufundi, waliokaa kwenye chumba maalumu ambapo kuna kompyuta nyingi zilizowekwa juu ya meza, ambapo wanajifunza namna ya kuzitumia. Elimu hii ni muhimu ili waweze kuelewa na baadaye kwenda kujiajiri.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo kuna wanafunzi wanaendelea kutengeneza vifaa vya umeme ndani ya chumba maalumu kama vile kompyuta na simu. Ambapo wakimaliza mafunzo hayo wanaweza kujiajiri.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi, wamekaa kwenye viti ndani ya chumba maalumu ambapo kuna kompyuta nyingi kubwa zilizowekwa juu ya meza, wakijifunza namna ya kuzitumia, pia elimu hii ni muhimu kwao ili waweze kujiajiri watakapohitimu.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi, ambao wapo kwenye chumba maalumu kwa ajili ya kujifunza kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama vile simu, ambapo elimu hii ni muhimu sana ili watakapo hitimu waweze kujiajiri.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo wapo vijana wanaofundishwa vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama vile kompyuta mpakato na vinginevyo, ambapo yupo mmoja anatumia baadhi ya vifaa hivyo.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wapo ndani ya chumba kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo, pia baadhi yao wanaandika wengine wanatumia kompyuta zilizowekwa juu ya meza.

Wanafunzi kwenye chuo cha ufundi ambao wamevaa makoti ya rangi ya bluu; wamekaa kwenye viti wakiwa wanafanya mtihani ili waweze kuhitimu masomo yao, pia vifaa hivyo vya kielektroniki wanavyotumia vimewekwa juu ya meza.

Vijana wawili wa kiume waliokaa pembeni, na katikatiyao mwalimu wao aliyevaa koti la rangi ya kijani akiwaelekeza namna yakutumia nakutengeneza kompyuta.

Sehemu ya chuo cha ufundi, ambapo wapo vijana wengi wa kiume, ambao wamevaa makoti ya rangi ya bluu, wakijifunza namna ya kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, kama vile: simu na namna ya kuzitengeneza vizuri.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo kuna gari inayotengenezwa, ambapo pia milango yake imeng'olewa, baadhi ya wanafunzi wanaelekezwa namna ya kutengeneza. Pia elimu hii ni muhimu ili watakapo hitimu waweze kwenda kujiajiri.

Chumba maalumu kilichotengenezwa vizuri kwenye chuo cha ufundi ambapo wanafunzi wamekaa kwenye viti wakitumia na kujifunza kutengeneza simu zilizowekwa juu ya meza.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo wanafunzi wengi wamliovaa makoti ya rangi ya bluu, wamekaa kwenye viti wakitumia kompyuta kubwa zilizowekwa juu ya meza, pia baadhi yao wanaandika .

Sehemu ya chuo cha ufundi, ambapo wanafunzi waliovaa mavazi tofautitofauti; wa kike na wa kiume, wanajifunza namna ya kutumia kompyuta zilizowekwa juu ya meza, huku wakiwa wamekaa.

Sehemu ya karakana kwenye chuo cha ufundi, ambapo vijana wengi wanafundishwa namna ya kutengeneza bidhaa mbalimbali za samani, ili waweze kuelewa vizuri na baadae waweze kutumia elimu hiyo watakapo hitimu.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo wapo wanafunzi wengi wa kike na wa kiume, ambao wamekaa kwenye chumba maalumu cha kujifunza kwa vitendo wakijifunza namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme kama vile simu.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo lipo jengo kubwa linalojengwa ambapo likokaribu kuezekwa, baadhi ya vijana hao wanajifunza namna ya kufanya kazi hizo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wawili ambao wamevaa tisheti zinazofanana, wamesimama mbele ya mashine wakijifunza namna ya kuitumia, pia elimu hii ni muhimu kwao ili watakapohitimu waweze kwenda kujiajiri.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi waliovaa mavazi yanayofanana ya rangi ya bluu, wapo katika chumba maalumu kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo ambapo kuna mwalimu anawaelekeza.

Sehemu ya chuo cha ufundi kwa ajili ya kujifunza vifaa mbalimbali vya umeme, ambapo kijana anajifunza ili aweze kuelewa vizuri na baadaye kwenda kujiajiri atakapohitimu.

Chumba kilichotengenezwa vizuri kwenye chuo cha ufundi, ambapo mmoja wa wanafunzi amevaa koti la bluu akijifunza namna ya kutengeneza simu ikiyowekwa mezani, ili baadaye atakapomaliza aweze kwenda kujiajiri.

Kijana wa kike ambaye amevaa koti la rangi ya bluu. Yupo ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo. Kwenye chuo cha ufundi kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme.

Chumba kilichoandaliwa kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo kwenye chuo cha ufundi, ambapo baadhi ya wanafunzi wamekaa kwenye viti wanajifunza namna ya kuvitumia ili waweze kuelewa vizuri.

Wataalamu kwenye chuo cha ufundi, wametengeneza mtambo wa kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo ambao umewekwa vizuri; wote wakiwa wamevaa barakoa.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo wapo vijana wengi wamekaa kwenye viti wa kike baadhi yao wameweka madaftari juu ya meza wengine wanatumia simu zao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya mtihani, wakisimamiwa na mkufunzi pia wamevaa nguo zinazofanana, wapo kwenye chumba maalumu chenye kompyuta nyingi kubwa zilizowekwa juu ya meza.

Eneo la chuo cha ufundi, ambapo baadhi ya vijana wa kiume waliovaa makoti ya rangi ya bluu, wamekaa kwenye viti, pia juu ya meza zipo simu. Wakijifunza namna ya kuzitengeneza kwenye chumba maalumu cha kujifunza kwa vitendo.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo kijana anafundishwa kutengeneza gari ambalo limeharibika, hii ni elimu nzuri kwa ajili ya kumsaidia atakapo hitimu kwenda kujiajiri.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao wamevaa mavazi ya rangi ya bluu, ambapo kuna mwalimu wao ambaye anawaelekeza kutengeneza vifaa mbalimbali, wote wakiwa wanamwangalia.

Chumba maalumu kwajili ya kujifunza kwa vitendo kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki kwenye chuo cha ufundi kama vile simu wanafunzi hao wanafanya kazi hiyo, elimu hii ni muhimu kwao ili watakapo hitimu waweze kwenda kuitumia.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo wanafunzi wengi wanajifunza namna ya kuchomelea, ambapo mmoja wapo anafanya kazi hiyo elimu hii ni muhimu sana kwa ajili ya wao watakapo hitimu kwenda kujiajiri.

Chumba maalumu kwaajili ya kujifunza kwa vitendo kwenye chuo cha ufundi, ambapo vijana wengi waliovaa makoti ya rangi ya bluu, wamekaa kwenye viti wakifanya mtihani, huku wakisimamiwa na mkufunzi wao aliyevaa koti lenye rangi ya kijani.

Chumba maalumu ambapo wanafunzi wa kike na wakiume waliovaa makoti yenye rangi ya bluu, wamekaa kwenye viti wakijifunza kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki; kama vile simu na kompyuta zimewekwa juu ya meza.

Chuo cha ufundi ambapo wanafunzi wengi wa kiume wamekaa kwenye viti wakijifunza namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme ikiwemo simu zilizowekwa juu ya meza.

Sehemu ya chuo cha ufundi, ambapo vijana wakike na wakiume waliovaa makoti ya rangi ya bluu, wamekaa ndani ya chumba maalumu kwaajili ya kujifunza vitu mbalimbali vya kieletroniki kama vile simu .

Kifaa cha kisasa ambapo mwanafunzi wa chuo cha ufundi, anajifunza namna ya kukiendesha na kukitengeneza, ili atakapo hitimu aweze kwenda kufanya kazi hiyo.

Chumba cha darasa chakujifunzia kwa vitendo vifaa mbalimbali vya kisasa kwenye chuo cha ufundi, ambapo wanafunzi wamevaa makoti yenye rangi ya bluu yenye nembo inayofanana ambapo pia mwalimu wao ni mzungu.

Chumba maalumu kwenye chuo cha ufundi cha kujifunzia namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme, ambapo wanafunzi wa wili wamekaa wakishirikiana na kuelekezana namna ya kufanya kazi hiyo.